Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, akiwa ndani ya jengo la hospitali hiyo, katika chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya afya ya kinywa na meno, akifanya matibabu kwa mgonjwa mwanamke, mwenye uso wa tabasamu, aliye ndani ya jengo hilo, kwa ajili ya kupatiwa matibabu.

Chumba maalum cha matibabu ya meno pamoja na afya ya kinywa ndani ya jengo la hospitali huku chumba hicho kikiwa ni mahususi kwa ajili ya matibabu ya magonjwa hayo, kikiwa kimetengenezwa vizuri kwa vifaa maalum na teknolojia ya kisasa inayosaidia upatikanaji ya huduma hiyo kwa uharaka na urahisi.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno akiwa ndani ya jengo la hospital akitoa matibabu kwa mgonjwa mwanaume aliyeketi katika kitanda cha hospitali hiyo, akingoja kufanyiwa matibabu ya meno pamoja na afya ya kinywa.

Mtaalamu wa afya ya kinywa pamoja na meno, akiwa katika jengo maalumu ndani ya hospitali hiyo, chumba mahususi kwa matibabu ya meno na afya ya kinywa kwa ujumla, akimpatia matibabu ya meno mwanamke aliyelala katika kitanda cha hospitali hiyo.

Mtaalamu wa afya na meno akiwa katika chumba maalumu kwa ajili ya uchunguzi wa kinywa na meno, kwa mgonjwa mwanamke alielala katika kitanda maalumu ndani ya jengo ilo, huku akipatiwa matibabu ya meno kupitia vifaa maalumu vya kisasa na teknolojia.

Afya ya mazingira pamoja na utunzaji wa mazingira katika eneo la wazi, mahali palipo limwa vizuri, nyasi ndogondogo na kupandwa bustani yenye kumea maua ya kisasa yaliyochongwa vizuri kupitia mifumo na teknolojia ya kisasa.

Vifaa vya hospitali, pamoja na mashine za kisasa zinazotumika kama vifaa tiba, ndani ya hospitali vikiwa vimewekwa katika chumba maalumu eneo ambalo ni mahususi kwa ajili ya kulaza wagonjwa mbalimbali.

Jengo kubwa la hospitali lililojegwa vizuri kwa matofali ya kuchomwa, na kuwezekwa kwa bari la kisasa, huku likiwa limezungukwa na nyasi ndogondogo, eneo la bustani lenye mwonekano mzuri pamoja na kivuli cha kutosha .

Eneo la mapokezi katika jengo la hospitali mahali ambapo wagonjwa pamoja na watu mbalimbali, huketi kwaajili ya kusubili huduma za kitabibu huku kukiwa na wahudumu tofautitofauti wanotoa magizo na maelekezo ya kitabibu kwa wagonjwa.

Mtaalamu wa tiba mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika faili maalumu lenye taarifa za wagonjwa. Akiwa amemshika mguu mtoto mdogo, aliyekaa katika kitanda ndani ya hospitali hiyo. Akingoja matibabu.

Wataalamu wa tiba wanawake na wanaume waliovalia mavazi nadhifu sana ndani ya jengo la hospitali, wakifanya uchunguzi maalumu kuhusu magonjwa mbalimbali ndani ya chumba mahusui kwa kazi hiyo kilichojengeka vizuri na kutengenezwa kwa mifumo inayosaidia shughuli hiyo.

Mtaalamu wa tiba mwanaume alievalia mavazi nadhifu sana, huku akiwa amesimama mbele ya jengo la hospitali hiyo akiwa amekunja mikono yake vizuri na nyuso yake ikiwa yenye furaha.

Mtaalamu wa tiba mwanamke aliyevalia mavazi mazuri sana akiwa ndani ya jengo la hospitali sehemu maalumu, ambapo dawa mbalimbali za kutibia huifadhiwa kama dawa za vidonge, pamoja na dawa za kimiminika zilizopangwa vizuri katkka makabati maalumu huku zikiwa zimehifadhiwa kwenye maboksi ambayo hutumika kuweka dawa hizo.

Wataalamu wa tiba, mwanamke na mwanaume waliovalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali, wakiwa katika jengo la hospitali sehemu ya ofisi katika eneo la mapokezi, wakijaza taarifa mbalimbali za wagonjwa.

Wahudumu wa afya ya akili, wanaume kwa wanawake, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo ndani ya hospitali hii; sehemu ya nje katika eneo maalumu lenye uwazi, wakishangilia kwa furaha kuhusu sherehe maalumu.

Watoto wadogo wakopatiwa chanjo na muhudumu wa afya katika eneo la wazi, mwanaume wa umri wa makamo aliobobea kwenye huduma ya afya za watoto, akitoa chanjo hiyo kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali hususani yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Mtoto mdogo akiwa ndani ya wodi ya watoto, huku akipimwa uzito kupitia mzani maalumu unaofungwa kwa njia za kisasa, kwa ajili ya kutambua uzito wa mtoto, pamoja na maendeleo ya afya yake kulingana na lishe.

Mtoto mdogo aliyehifadhiwa ndani ya wodi ya watoto, eneo maalum kwaajili ya uangalizi wa afya zao, huku kukiwa na vifaa maalumu, vilivyo tengenezwa kwa teknolojia ya kisasa vinavyo msaidia mtoto kukua vizuri na kuepukana na magonjwa mbalimbali.

Wodi ya watoto ndani ya jengo la hospitali, kukiwa na mwanamke mwenye furaha tele, huku mikononi mwake akiwa amemshika mtoto mdogo aliyevaa mavazi nadhifu sana, huku akiwa ameketi katika kitanda maalumu ndani ya jengo la hospitali akingoja matibabu ya mtoto wake.

Mtoto mdogo aliyelala katika kifua cha mwanamke huku akiwa amefunikwa vazi jeupe; huku kukiwa na mtaalamu wa tiba za watoto, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika kitabu maalumu kinachoonyesha maendeleo mbalimbali kuhusu afya za watoto.

Mtoto mdogo aliyelala katika kitanda ndani ya wodi ya watoto, huku ukiwa na mwanamke mama anayemwahudumia kwa kumwangalia mtoto huyo ndani ya jengo hilo lililojengwa vizuri kwa ajili ya utoaji wa huduma za afya ya watoto.

Watoto wadogo waliolazwa ndani ya wodi ya watoto katika jengo la hospitali, huku ndani ya bodi ukiwa na mashine maalumu zinazosaidia watoto hao kupumua, zilizohifadhiwa vizuri na kufungwa mitambo mahususi kwa kazi hiyo.

Duka la dawa za binadamu hususani bawa baridi iliyotengenezwa vizuri na makabati maalumu, yaliyowekwa kwa ustadi mkubwa ambayo hutumika kuhifadhia dawa mbalimbali, zinazo tibu magonjwa tofauti tofauti yanayoshambulia binadamu yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Mtaalamu wa tiba ya afya ya jamii, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akitoa chanjo kwa kijana wa kiume nje eneo la wazi, huku kukiwa na watu wengine katika eneo hilo wakisubiri huduma ya chanjo inayotolewa na mhudumu huyo.

Mtaalamu wa afya ya jamii mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa chanjo kwa watoto wadogo, wanafunzi wa shule ya watoto waliojipanga msitari kwa ajili ya kupokea chanjo ya matone ili kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mapapai, mbegu zinazotumika katika utengenezaji wa dawa, hususani dawa zinazotibu magonjwa mbali mbali. Dawa zinazotengenezwa kwa njia ya asili ambazo hutibu magonjwa tofauti tofauti, hasa magonjwa ya kuambukiza na yasiyo ambukiza.

Dawa za asili zinazotokana na mimea mbalimbali hususani majani ya porini pamoja na maua yenye rangi tofautitofauti kama nyekundu, nyeupe, njano pamoja na kijani na kijani kibichi. yaliyoota katika eneo la wazi katika ardhi yenye rutuba na udongo mzuri.

Dawa ya asili iliyohifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo chenye mfuniko imara, huku kikiwa kimefungwashwa kwa karatasi yenye picha na maelezo ya namna ya kutumia dawa hiyo. Dawa ambayo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.